Mwanaume aliyevaa kofia nyeupe snaonekana karibu na mahindi ya kuchoma na kando yake kuna nyumba ya mabati, iliyo na mlango ya mbao. Huku nyuma kukiwa na mti ulio na majani ya rangi ya kijani.

Miti mikubwa na midogo ya rangi ya kijani iliyo na kifuli inaonekana kwenye ufuo ulio na mchanga na maji ya bahari.

Vipande vingi za nyama ya kuchomwa vimedungiliwa nyaya na kuwekelewa juu ya sahani kubwa ya mviringo.

Nyumba iliyojengwa kwa miti iliyopakwa rangi nyeupe na paa yenye nyasi like mbele ya mchanga mweupe iliyozunguka mti ya aina yanazi uliona madafu.

Mti mkubwa, aina ya mbuyu, upo kwenye shamba lililojaa magugu. Huku mengine yakiwa na maua ya rangi ya manjano.

Miti mingi ya rangi ya kibichi iko kwenye ufuo ulio na maji huku mti mkavu ukiwa umeanguka kwenye mchanga mweupe.

Mkono ulio na kucha refu umevalishwa pete kwa vidole viwili na kushikilia madafu iliyotiwa mrija ndani.

Mchele mingi uliopikwa kwa rangi ya manjano na kuchanganywa na viungo vya miti ya kiasili umewekwa kwa sahani kubwa.